Chumba la Huduma Kenya, kuna wahudumu wa kike waliovalia sare ras rasmi, na pia wako na barakoa, wakimhudumia mteja aliyevalia barakoa, ishara tosha ya kuzuia, virusi vya corona na vinginevyo.

Timu mbili zinaendelea kucheza katika uwanja, timu ya Gor Mahia na timu ya FC. Timu ya Gor Mahia imeifunga FC mbao moja, nayo timu ya FC imeifunga Gor Mahia mbao moja, pia kuna mashapiki kwa wingi ambao wanaendelea kushapikia timu hizo mbili.

Wahudumu wa Huduma Center wanaonekana kupeleka huduma zao mashinani wamo kuhudumia wananchi ambao wameweza kufurika na kuendelea kupata huduma hizi za serikali.

Sehemu ya Huduma Center. Mbele kabisa, kuna wahudumu wa jinsia ya kike, wako kwenye deski ya kupeana maelezo, wanamhudumia mhudumu.

Wakenya wazalendo waliyojumuika kwenye hafla ya kusherehekea siku kuu ya kitaifa. Kuna mkenya wa jinsia ya kike anayepeperusha bendera ya Kenya na pia wanaonekana wenye furaha na kushangilia nyimbo zinazoimbwa.

Uzinduzi wa mahakama. Jaji mkuu pamoja na wakili James Orengo wameketi pale katika uzinduzi wa mahakama.

Mashabiki ambao wamo uwanjani wanaposhangilia timu zao zinapocheza uwanjani. Mashabiki hawa wengi wao wamesimama na kuinua na mikono na bendera zikipeperushwa wakishangilia timu zao.

Risiti inayoonyesha kujisajili kwenye cheti cha kukosa makosa kwenye huduma ya polisi cheti hiki kinamilikiwa na Evans Kipchirchir.

Rais wa Kenya wa awamu ya tano ambaye ni rais wa kisasa. Rais Daktari Samoei Ruto, pamoja na mkewe mama Rael Ruto. Rais huyu anaendelea kupokea kiapo cha kufanya kazi kama rais wa Kenya.

Sehemu ya huduma center , sehemu hii ni sehemu ya kwanza mteja anapoingia, anapeleka maelezo yake pale, muhudumu yuko pale kumhudumia ili kupokea maelezo yake na kudhibitisha kwenye tarakilishi.

Rais wa taifa la Kenya daktari Samoei Ruto pamoja na mlinzi wake nyuma. Ameandamana na jaji mkuu wa taifa la Kenya pamoja na watu wengine wakiendelea kutembea.

Sehemu ya huduma center , wahudumu wa huduma center wa jinsia wa kike wawili pamoja na wa jinsia ya kiume wawili kwenye sare zao rasmi za huduma center , wanapoendelea kuhudumia wananchi kutumia tarakilishi zao.

Kituo cha huduma centre. Wahudumu wa huduma centre wamevalia sare zao za kazi. Waziri wa utumishi kwa umma amewatembelea na anaendelea kuangalia jinsi wanavyofanya kazi yao.

Aliyekuwa rais wa jamhuri ya kenya wa nne , rais Uhuru Kenyatta , pamoja na aliyekuwa jaji mkuu jaji Maraga ,pamoja na naibu wake Philomena ,wakiwa kwenye magwanda rasmi ya mahakama.

Nembo ya chama cha Jubilee cha Kenya. Alama hii ina mikono miwili ambayo imesalimiana na neno tuko pamoja kuashiria umoja wa chama.

Sehemu ya idara ya uhamiaji wahudumu katika idara hio wamo kazini wanaendelea kuwashughulikia wananchi ambao wamefika kutafuta huduma za uhamiaji.

Wahudumu wa Huduma Center wamepeleka huduma zao mashinani. Hapa wanaonekana wamejipanga kwenye mahema ili kuhudumia wananchi kupata huduma hizi mashinani. Wananchi wamemiminika kwa wingi na wanaendelea kuhudumiwa vizuri.

Ni jengo la huduma ya Posta. Wahudumu wawili wa kike wameketi pale kuwahudumia wananchi. Na pia kuna wahudumu wa Posta ambao wako na pikipiki ambazo ziko na masanduku yanayo tumiwa kusambaza barua za Posta.

Sehemu ya Huduma Center, kuna madawati ambayo yamepangwa, au deski ambazo zimewekwa pale ambapo zimeendelea kuundwa na kupakwa rangi, ya mbele kabisa ni meza ambayo wananchi wanapotafuta hudumu watapeleka habari zao.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaendelea kushangilia timu zao. Mbele kabisa kuna wanawake ambao wameshikilia kibachi kinachoonyesha kuwa wao ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia.

Kituo cha Huduma Center mhudumu wa jinsia ya kike ambaye amevalia sare rasmi za kazi yuko pale anamhudumia mwananchi ambaye amekuja kutafuta huduma hizi za kiserikali katika huduma hii.

Barabara ya lami. Kando ya barabara hiyo kwenye mtaro mkubwa kuna uchafu ambao umeweza kutupwa mahala pale na mahala pale panaonyesha kuwa na uchafu mwingi sana.

Sehemu ya Huduma Centre. Vitambulisho vimejaa pale ambavyo vimeweza kupangwa kiustadi. Wahudumu wa Huduma Centre ile, wako pale kuendelea kukagu, ku, ku kupeana vitambulisho hivyo kwa wenyewe.

Wahudumu wa huduma center wa jinsia ya kike pamoja na jinsia ya kiume wamevalia sare rasmi zao za kazi .Pamoja na wanaume wawili wanatia mkataba.

Wananchi wameweza kuketi kwenye Huduma Center. Wameketi pale kungojea huduma ambao wanaendelea kuhudumiwa na wahudumu wa Huduma Center. Kuna mwananchi mmoja wa jinsia ya kike ambaye amemshika mtoto.

Sehemu ya Huduma Center. Katika Huduma Center hii kuna kibao kinachoonyesha usajili wa vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kufa. Wahudumu wa Huduma Center wameketi pale tayari kuwahudumia wananchi.

Waziri wa elimu wa taifa ya Kenya bwana Julius Magamba anaendelea kupokea kiapo ya kuingia ofisini kudumu kama waziri wa elimu. Mkononi mwake ameshikilia bibilia akiendelea kunena maneno ya kiapo.

Sehemu ya nje ya nyumba, sehemu ya mbele. Kuna, kuna kipipa cha kuwekea chaa. Kipipa hiki kinatumika katika na wenyeji wa nyumba hii kumimina takataka katika kipipa.

Rais wa Kenya, daktari Samoei William Ruto naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua ambaye kwa sasa hivi alitolewa pamoja na jaji mkuu na naibu wake, hii ni baada ya kuapishwa na wakaendelea kuchukua picha.

Wachezaji wa timu ya KDF. Wachezaji hawa wanaendelea kupasha misuli yao ili kukuwa tayari katika michuano ambayo wanaenda kucheza.

Wachezaji wa timu ya kandanda wanaendelea kusakata mpira. Wachezaji hawa wanasakata mpira ambapo kunao mashabiki ambao wamemiminika uwanjani ili kuendelea kushangilia mpira huo.

Sehemu ya Huduma Center. Wahuduma wa Huduma wameweza kuketi kwenye viti vyao maalum na kuna pia tarakilishi pale zinazotumika katika kufanyia kazi yao au kuhudumia wananchi ambao wanatafuta huduma katika sehemu.

Aliyekuwa jaji mkuu daktari Maraga pamoja na aliyekuwa rais wanne wa Kenya rais mustaafu Uhuru Kenyatta wanaendela kupiga gumzo.

Wanariadha wameanza mbio zao, wakijitahidi kukimbia. Mashabiki wamemiminika uwanjani wakishangilia kuona ni nani atakayeshinda mbio hizi.

Hafla ya kumtawaza rais wa tano wa nchi ya Kenya daktari Wiliam Samoei Ruto ambaye anaendelea kupokea kiapo pamoja na mkewe mama wa taifa Rachel Ruto.

Mashabiki wa timu ya humu nchini Kenya wanaonekana wenye furaha na bashasha. Wengi wao wanapeperusha vitambaa vya Kenya wakiendela kufurahia matokeo mazuri ya timu ya Kenya Tusker.

Rais mustaafu, rais Uhuru Kenyatta anaendelea kupata kiapo cha kuwa rais wa Kenya na ako na mkewe mama wa taifa mama Margret pamoja na jaji mkuu wa Kenya wanaendelea kumpa kiapo.

Ni rais wa Kenya Dr Samoei Ruto akiwa pamoja na mkuu wa majaji, jaji mkuu Martha Koome wanaonekana wakiongea na rais.

Wahudumu wa huduma centre wenye jinsia ya kike watatu pamoja na mwanaume mmoja wakiwa kwenye sare zao rasmi wakiwa na mwakilishi wa serikali na muhudumu aliyekuja kutafuta hudumu katika Huduma Centre.

Chopo la kuteua majaji wa kuhudumu katika mahakama za nchini hapa Kenya inaloongozwa na idara ya mahakama GSC.

Wachezaji wamefurika kufurahia ushindi wao. Wamejiunua taji ya kikombe ambacho wameweza kukipokea kwa ushindi wao. Wachezaji hawa wanaonekana wenye furaha teletele huku wakiendela kufurahia ushindi wao.

Wanasiasa wanaendelea kusherehekea, wanasiasa hawa wa chama cha PNU akiwemo Raila Odinga, Eugene Wamalwa na wengine wao wameinua glass za vinywaji juu.

Kituo cha Huduma Center, wahudumu wa kituo hiki wanaendelea kuwahudumia watafutaji huduma ambao wameketi pale ili kuendelea kuhudumiwa. Katika kituo hichi kuna huduma za malipo ya uzeeni na pia kuna huduma za kujisajili kwenye bima ya afya.

Mashabiki wako uwanjani wanaendelea kiushabikia timu zao. Mbele kabisa kuna mashabiki wa jinsia ya kike, ambao wanaonekana kuwa ni wachezaji, wanaendelea kushangilia wenzao ambao wamo uwanjani wanacheza.

Kundi la watu wakikaa katika umati wakiwa wamevalia na kupeperusha bendera ya Kenya. Mbele kuna mwanamke amajifunga bendera ya Kenya na anaonekana kuwa mwenye furaha.

Mashambiki wamemiminika uwanjani kushangilia timu zao. Wanaendelea kuinua mikono juu kuzishambikia zao na pia kuna bendera za Kenya ambayo zinaweza kuinuliwa juu wakiendelea kushambikia timu zao.

Wachezaji wa timu mbili wanaendelea kusakata mpira. Kwenye uwanja huu, pia mashabiki wameweza kusimama wengine kuketi pale ili kushuhudia, mpira ambao unaendelea kufanyika.

Ofisi ya idara ya uhamiaji viongozi kutoka serikalini akiwemo daktari kindiki afisa wa polisi na wasimamizi wengine wanaonekana pale kuweza kukagua jinsi idara hii inavyofanya kazi

Wachezaji watatu wa timu ya Kenya wachezaji hao nj wa jinsia ya kike wameweza kutabasamu wamevaa sare ambazo pia zimeandikwa Kenya na kuekwa bendera ya Kenya na namba zao za kucheza

Sehemu ya huduma kenya. Kuna dawati maalum ya kupokea maelezo .Wahudumu wa huduma centre wameketi pale tayari kupokea maelezo kutoka kwa watufutaji wa huduma ya serikali.

Timu za kandanda zinaendelea kushidana. Wachezaji hao wanendelea kucheza mpira huu huku mashabiki wameketi na kushabikia timu hizi.

Sehemu ya huduma center . Wahudumu wa huduma center wameweza kukuwa na mkutano na kiongozi wao. Wahudumu hao ambao wamo kwenye sare zao rasmi na pia wameweza kuvalia barakoa.

Wananchi wameketi kwenye kituo cha Huduma Center, huku wakingojea wahudumiwe na wahudumu wa Huduma Center. Kuna huduma zinazoendelea pale kama vile za, za pesa za uzeeni na kodi ya serikali.

Mashabiki ya timu ya Bandari wamekuja kushangilia timu zao , wamebeba bendera zinazo onyesha timu zao za Bandari . Wamefurahia na kushangilia timu zao.

Aliyekuwa naibu wa rais Bwana Gachangua yuko kwenye kituo cha Huduma Centre pamoja na wasimamizi wa serikali wanapoendelea kupata huduma na kujionea jinsi huduma centre inawahudumia wananchi.

Cheti cha kuzaliwa, cheti hiki kinaonyesha kuwa mumiliki wa cheti hiki ni wa kijinsia ya kike, na pia aliweza kuzaliwa katika hospitali ya Embu, Embu magharibi.

Chumba cha huduma center ambacho kimefunguliwa, wahudumu wa huduma center ambao wamevaa sare rasmi za hudumaa center wameweza kujipanga pale kwa ustadi tayari kuaanza kazi yao.

Sehemu hii ni kituo cha kupeana vitambulisho kwa wananchi. Vitambulisho vingi vimepangwa kwa ustadi ili tayari kuvipokeza kwa wenyeji.

Kituo cha serikali cha uhamiaji, kituo hiki kinaonyesha mahali pa kushughulikia wanaotafuta huduma za uhamiaji, katika kituo hiki kila sehemu imepangwa na kupewa nambari kama vile nambari ya kwanza, nambari ya pili, nambari ya tatu ambao.

Mfuasi wa Moi, mfuasi wa chama cha KANU, ameweza kuvaa kipaji cha kofia kinachoonyesha chama cha KANU, na kinachoonyesha kuwa, kura ni kwa Moi.

Kituo cha Huduma Centre. Katika kituo hiki waziri wa utumishi wa umma anaendelea kusoma maelezo ambayo inaendelea kuminika katika tarakilishi.

Mahakama ya upeo nchini kenya iliamua kuwa watu wa LGBTQ wana haki ya kutengeneza vikundi vyovyote vyao.

Timu mbili zinaendelea kusakata kandanda, pale uwanjani kuna mashabiki wengi sana, ambao wamesimama ili kuendelea kushangilia timu zao zinapoendelea kujistadidi na kuendelea kucheza.

Wachezaji wamo uwanjani tayari kuanza michezo wao. Pia kuna mashabiki ambao wamesimama uwanjani wakiendelea kuwasumia wachezaji hawa ili waanze mchezo wao.

Jaji mkuu Martha Koome anaendelea kupata kiapo cha kuingia ofisini , hii ni baada ya kuteuliwa kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Kenya na pia kuongoza huduma wa mahakama.

Sehemu hii ni baraza la mahamuzi ya mahakama. Mahakama hii imefunguliwa, kwa minajili ya kuwezesha kusuluhisha matatizo mbalimbali ambaye yanawakumba wananchi.

Mashabiki wa timu wamemimika kwenye uwanja wakiendelea kushangilia timu zao. Mashabiki hao wengi wao wamevaa T-shati ambazo zimeandikwa, zimeekwa bendera ya Kenya.

Kituo cha Huduma Centre . Kituo hiki kuna wahudumu wa, wa, wa Huduma Centre ambao wanaendelea kuhudumia wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma katika kituo hiki.

Kituo cha Huduma Center ambapo wahudumu wa Huduma Center huwa wanaeza kupongezwa kwa kazi yao njema ambayo wanaifanya. Wako wanaongeleshwa na wakubwa wao.

Sehemu ya Huduma Center .Waziri wa hutumishi wa umma anaendele kunakili daftari au kutia sahihi kwenye daftari ambao ameshikilia mkononi wake akielekezwa na mhudumu wa Huduma Center.

Mashabiki wameminika uwajani kushabikia timu zao zinazoendelea kucheza. Miongoni mwao kuna Rais wa Kenya Daktari Ruto ambaye ameinua mikono yake juu, na pia kunaye kinara wa ODM Bwana Raila Odinga ambaye ameketi.

Wahudumu wa huduma, wahudumu wa huduma center wamo katika hema ambapo wanaendelea kupeana huduma kwenye hema. Wamevaa sare zao kamili za kazi. Wateja wamemiminika pale hemani kuendelea kupokea huduma.

Sehemu ya Huduma Center ambayo imepelekwa mashinani. Wahudumu wa Huduma Center wanaonekana kufanyia kazi kwenye mahema ishara tosha kuwa huduma hizi zimepelekwa mashinani. Watafutaji huduma hizi wamejitokeza na kuendelea kupata huduma hizi.

Wafuasi wa chama cha ODM wanaendelea na shughuli zao za kuendelea kupigia debe kinara wa ODM ambaye ni Raila Odinga pamoja na msaidizi wa Kalonzo Musyoka , kura hizi zinaonekana kuwa kura za elfu mbili kumi na saba .

Jaji mkuu wa taifa la Kenya jaji Martha Koome anaendelea kula kiapo chake kwa kuchukua hatamu zake za uongozi wa mahakama hii ya Kenya.

Timu za kandanda za wasichana au za wanawake. Wanawake hawa wanajipanga kuanza kucheza. Katika uwanja huo kuna mashabiki ambao wameeza kuketi kwenye viti maalum vya mashabiki.

Kituo cha Huduma Centre, ambapo kuna wahudumu wa Huduma Centre ambao wanaendelea kuhudumia wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma za serikali katika Huduma Centre.

Sehemu ya Huduma Centre. Kuna wale wananchi ambao wamemiminika katika sehemu hii kuja kutafuta huduma za serikali. Wameketi na kugonjea kuitwa mmoja baada ya mwingine.

Kinara wa chama cha ODM ,anaonekana akipigwa picha pamoja na walioandama nao wamesimama wakiendelea kumngojea.

Mashabiki wako uwanjani kushangilia timu zinazoendelea kuchezwa. Mashabiki hao wameweza kupeperusha bendera za nchi ya Kenya huku wakifurahia michezo ambayo inaende.

Wachezaji wamo uwanjani, wachezaji hawa ambao wamevaa sare za majano na wanaendelea kusherehekea ushindi ambao wameupata, wanaendelea kufurahia huku mashabaki wakiwa uwanjani.

Sehemu ya mahakama, kesi zinaendelea mahakamani. Mawakili ambao wamesimama wanaendela kuwakilisha kesi zao huku wakiwa na mafaili mikononi mwao.

Posta linaloonyesha mwanasiasa mwenye jinsia ya kike ambaye ni mheshimiwa Rachel Shebesh anaonyesha kuwa yeye ni mpenda amani na amekuja kujenga Nairobi.

Mashabiki wa timu ya Tusker wamemiminika uwanjani wanaendelea kuinua mikono juu wakishangilia timu yao inavyoendelea kucheza. Midomoni wana firimbi ambazo wanaendelea kupuliza na kushangilia timu yao.

Kituo cha Huduma Centre, wafanyikazi wa kituo hiki ambao wamevalia sare zao rasmi wameketi, huku wakiskiza mkuu wao, anavyowaelezea jinsi ya kufanya kazi.

Sehemu ya huduma center , kuna muhudumu wa huduma center jinsia ya kiume pale, sehemu hii pia ni ya kupata cheti cha kutoka kwa askari cha kuonyeshana kwama hauna makosa, pia sehemu hii inaonyesha kwamba ni sehemu za kupata huduma zote za serikali kwa urahisi.

Jaji mkuu na pia msimamizi wa mahakama kuu ya Kenya, Jaji Martha Koome anaendelea kula kiapo chake cha kuingia katika ofisi ya ujaji mkuu. Mkononi mwake ameshikilia bibilia.

Viongozi, viongozi wa nchi ya Kenya, akiwemo rais Daktari Samoei Ruto, na jaji mkuu, Jaji Martha Koome pamoja na viongozi wengine.

Wanachama wa chama cha ODM ambao wamevaa kofia ya chama cha ODM wanaendelea kutoa hotuba yao ili kuhutubia amabao wamekuja kuwaskiza.

Sehemu ya Huduma Centre. Sehemu ya kwanza kabisa kuna wanawake wawili wameketi pale wahudumu wa kituo hicho ambao wamevaa sare rasmi. Sehemu hiyo ni ya kupokelea maelezo kwa mtu anayefika pale kwa, ana, anapeana maelezo yake pale kwanza.

Wachezaji wamo uwanjani tayari kuanza mashindano yao. Mashabiki pia wamemiminika uwanjani mule ili kuweza kushabikia timu zao.

Wachezaji wa kijinsia ya kike wa timu ya mpira ya mikono wanaendelea kucheza mpira wao. Mbele kabisa kuna wale wasichana wawili ambao wanaendelea kuonyesha ubabe wao katika mchezo huu.

Sehemu ya Huduma Centre. Sehemu hii wahudumu wamejipanga, kila mmoja wao kwenye sehemu yake maalum uku wakipeana huduma ambazo wananchi wanaitaji. Kunaonekana kuwa na wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma.

Huduma Centre, kuna wahudumu wa Huduma Centre ambao wamevalia rasmi sare zao rasmi za kazi pamoja na wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma katika Huduma Centre hii.

Timu mbili zimo uwanjani wanaendelea kucheza. Mashabiki wamefurika kwa wingi sana wakiendelea kushangilia mpira huu ambao unaendelea kuchezwa huku wakishangilia.

Mashabiki wameweza kufurika kwenye uwanja huku wakiwa na furaha tele tele, wanaendelea kushabikia mchezo ambao unaendelea, wengi wao wameinua mikono juu na kupiga mayowe.

Mashabiki wamemiminika uwanja ni ili kushangilia timu zao ambazo zinaendelea kucheza. Shabiki mmoja wa mbele kabisa ambaye amevaa kichwani, kofia inayoonyesha kwamba yeye ni shabiki wa timu ya KDF.

Jaji mkuu nchini Kenya, Jaji Martha Koome anaedelea kutoa hotuba yake, kuwahutubia wananchi wa taifa la Kenya.

Barabara ya lami, kando ya barabara hii kuna mtaro. Huu mtaro umejazwa ndani takataka. Takataka hizi zinaeza kutapakaa kila mahali na kufanya eneo hili kuonekana kuwa chafu.

Seheu ya Huduma Center kuna huduma ya huduma center kwenye sehemu ya uhuduma ya kitaifa ya ujenzi wanaendelea na kazi yao.

Viongozi wa taifa la Kenya ikiwemo spika wa bunge la kitaifa na spika wa bunge la Seneti, jaji mkuu wa taifa la Kenya, naibu wake pamoja na viongozi wengine wa taifa wa mbunge la taifa na bunge la Seneti.

Rais wa Kenya Daktari Samoei Ruto akikula kiapo cha kuingia ofisi kama rais wa Kenya wakiwa pamoja na mkewe mama wa taifa la Rael Ruto na musajili wa mahakama akiendelea kumpa kiapo.

Sehemu ya huduma kwa wateja, Huduma Centre. Kuna wahudumu wa kike waliovalia sare rasmi wakionyesha utayari wa kuwahudumia Wakenya kwa hali na mali.

Sehemu ya Huduma Center, wahudumu wa Huduma Center ambao wako kwa sare zao rasmi wako kazini kuwa hudumia, wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma za serikali. Wananchi wameketi wakiogojea kuhudumiwa.

Ni hafla ya kumwapisha rais wa nne, rais Uhuru Kenyatta. Anaonekana akiwa na mkewe Margaret Kenyatta pamoja na yule mwakilishi wa mahakama akiendelea kukula kiapo cha kutumikia Wakenya.

Mashambiki wamekusanyika uwanjani kuendelea kushambikia timu zao zinapoendelea kucheza. Wanaonekana wenye furaha na wengi wao wamevalia zile sare za kuonyesha timu zao ambazo wanashambikia na wanaendelea kupiga mayowe na kufurahia.

Timu mbili zinaendelea kucheza mpira wa kadada. Timu moja ni ya Posta, wako katika uwanja wa Polisi Stadium. Wanaedelea kucheza mpira wao.